Mfumo wa kisasa wa ukulima ambao unatumia maji na virutibishi kulisha mimea badala ya udongo. Kuna mimea ya kijani kibichi inayofanana na lactice ikikuwa kwenye mirija nyeupe ya hydroponic. Juu ya mfumo huu kuna kifaa kinachodhibiti mazingira ya ukuaji wa mimea.

Mimea ya kijani kibichi, pengine fikili ikikuzwa katika mfumo wa hydroponic ikiwa imepandwa kwenye miundo nyeupe ambayo ni mabomba au vyombo maalum vya hydroponiki na mizizi yake inazamishwa kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Mfumo wa ukulima wa ufugaji wa samaki. Kuna chondo cheusi cha juu kilicho na mimea inayokua kwenye kokoto. Na chini yake kuna chondo cheupe kilichojaa maji. kilicho na samaki ndani. Mabomba meupe yameunganishwa chini ya chombo cha chini kuashiria mfumo wa mzunguko wa maji.

Mfumo wa ukulima ambapo mewa mnanaa umepandwa kwenye chungu cheusi kilichowekwa ndani ya bomba jeupe ambalo ni sehemu ya mfumo wa hydroponic ,ambao mengine kama hiyo inayoonekana imepangiliwa nyuma ikiashiria kilimo kisichotumia udongo.

Mashine ya kuvunia nafaka, aina ya New Holand, ikifanya kazi shambani na kuvuna mazao kama vile mpunga au ngano. Kuna mtu anayeendesha na mandhari ina miti ya minazi au mitende nyuma.

Kuku wengi wa kibiashara wakiwa katika shamba la kuku. Wakiwa katika eneo kubwa ndani ya banda na baadhi ya vyombo vya kulishia, kunywewa vimewekwa katikati yao. Pia miundo ya kizimba na sehemu nyingine za kutagia zimejengwa karibu na ukuta upande wa kushoto.

Chafu kubwa iliyojaa mimea na imepandwa kwenye mistari mirefu inayokua na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea hiyo ina majani mabichi na kuwa na afya. Labda ni mimea ya strawberry au mimea mingine inayopandwa kwenye chafu.

Shamba la matunda yaliyopandwa katika safu ndefu katika chafu au chini ya vifuniko vya plastiki. Mimea ina majani ya kijani kibichi na yanaonekana kuanza kukomaa. Kuna njia katikati ya safu hizo.

Shamba kubwa la kabechi zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu chini ya anga lenye mawingu au lenye ukungu. Kwa mbali kuna miti na majengo yanaonyesha kuwa ni makazi ya watu.

Kundi kubwa la vifaranga wengi labda wa kuku wa nyama wakiwa wametawanyika kwenye sakafu iliyofunikwa na matandiko ya kahawia pengine mbao zilizosagwa au majani ndani ya banda la kuku.

Mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone, katika shamba lililolimwa. Ambapo kuna mabomba na mipira ya matone yaliyopangwa kwa safu ndefu kwenye udongo mwekundu. Ikionyesha jinsi maji yanavyopelekwa moja kwa moja kwenye mimea.

Shamba lenye mimea midogo iliyo pandwa kwa safu na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa. Kuna bomba kuu refu lililopitia katikati ya shamba na kutoka humo mirija midogo ya umwagiliaji inasambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba lililolimwa na mimea michanga kupandwa kwenye safu, huku mfumo wa umwagiliaji wa maji wa kutumia mabomba yaliyonyooka ikitumika. Mfumo huu ni mfumo wa kisasa ambao unawezesha mmea kukua kwa haraka.

Shamba lenye udongo mwekundu ukiwa katika matayarisho kwa ajili ya kilimo. Kuna mistari kadhaa ya mirija meusi kwa kuwa ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji, umelala juu ya udongo katika sehemu ya chini kushoto. Kuna nguzo ndefu nyeupe labda nguzo ya taa au sehemu ya mfumo wa umwagiliaji.

Mtu ambaye amevalia nguo ya samawati akiwa shambani, akiweka mfumo wa umwagiliaji wa matone, shambani karibu na mimea inayokauka. Mabomba na vifaa vya umwagiliaji vikiwekwa kwenye udongo.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu nadhifu na kuna mfumo wa umwagiliaji kwa matone inaotumika kando ya mimea hiyo. Mfumo huu husaidia kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba kubwa la kijani kibichi likinyeshewa maji na mfumo wa unyunyuziaji. Kuna safu za mimea, baadhi zikiwa na rangi ya kijani kibichi iliyokolea na zingine zikiwa nyepesi, zik receiving maji kutoka kwa vinyunyuzio vinavyorusha maji hewani.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone. Bomba jeusi la umwagiliaji likiwa limelala chini na tone la maji linadondoka kutoka kwenye bomba hilo karibu na mmea mdogo wenye majani mabichi.